Mwalimu mwanamke akiwa anatabasamu huku amesimama mbele ya darasa akiwa anafundisha wanafunzi wa ngazi ya elimu ya shule za msingi. Mbele ya darasa hili kuna ubao mweupe ukiwa unaashiria ufundishaji wa somo la hesabati.

Eneo la nje la shule ya msingi kuna majengo yanayoonekana kwa mbali, maeneo ya kijani kibichi yenye nyasi na bustani ya kuvutia na sehemu ya kuegesha magari machache. Wanafunzi watatu wanaonekana wakitembea ikiashiria hawa ni wanafunzi wa elimu ya ngazi ya shule ya msingi.

Jengo refu la ghorofa mbili ambalo ni jengo la shule ya msingi lenye kuta nyeupe na mistari ya kijani kibichi, jengo hili lina madirisha mengi na milango ya kijani na paa la vigae vya rangi ya udongo.

Kitabu cha wanafunzi wa elimu ya ngazi ya shule ya msingi kikiwa wazi na kimewekwa kwenye meza, kurasa hizi zina maandishi na picha mbalimbali zikiwemo michoro ya watu wanaofanya shughuli mbalimbali na pia kuna picha za mikono na viatu.

Maktaba ya shule ya sekondari ambapo wanafunzi wawili wa kike, Wamevaa sare za shule wakiwa wanapanga na kuchagua vitabu kutoka kwenye rafu zilizojaa riwaya na vitabu vingine vya masomo, Mazingira haya yanahimiza kujifunza, kwani wanafunzi hawa wanajipatia maarifa kwa kusomea vitabu ambavyo vinawaongezea uwezo wa kujibu maswali ya mitihani kwa uweledi mkubwa.

Majengo ya shule ya sekondari, yenye milango ya rangi nyeusi pamoja na madirisha ambayo husaidia kupitisha hewa safi na mwanga angavu. Nje ya majengo haya kuna miti ya kijani kibichi pamoja na sehemu zilizoandaliwa kwa wanafunzi kuketi na kujadiliana masomo.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya sekondari wakiwa kwenye chumba cha darasa wakiwa wamevalia masweta yenye rangi nyekundu na mashati yenye rangi nyeupe pamoja na sketi zenye rangi ya bluu huku wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani ambayo ambayo imelengwa katika kupima uwezo wao wa kufikiri na kumbukumbu ya vitu alivyojifunza hapo awali.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, huku mhadhiri akiwa amesimama nyuma yao akiwa amevaa nguo nye rangi ya kijivu, wanafunzi hawa wanatumia chombo cha kielektroniki aina ya kompyuta kujifunzia na kupata ujuzi maalumu.

Kundi la wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakike na wakiume wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya kijani nje, baadhi yao wameshikilia kompyuta mpakato na simu wakionyesha shughuli za kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja. Kwa mbali kuna miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ya chuo kikuu.

Wanafunzi kadhaa walioketi kwenye chumba cha darasa wa ngazi ya elimu ya vyuo vikuu, huku wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya machungwa, mbele yao wamesimama mhadhiri ambaye anawafundisha juu ya shughuli ya urembo, inayojihusisha na upakaji wa rangi kwenye kucha za mkono au miguu.

Mwanamke ambaye ni mhadhiri mkuu wa idara au mtawala katika ofisi iliyopangika vizuri ndani ya chuo kikuu au chuo cha elimu ya juu, amevaa suti rasmi na ameketi kwenye dawati kubwa lililojaa nyaraka vitabu na vifaa vya ofisi kama simu na mashine ya fax ikionyesha mazingira ya kazi ya kitaaluma.

Wanafunzi watatu wanawake wakiwa katika ngazi ya chuo kikuu, wakiwa katika chumba Cha kulala, ambacho kinapatika kwenye jengo linalopatikana liitwalo hosteli, ndani ya chumba hicho Kuna kitanda Cha dabo deka , ambapo wanafunzi wawili wameketi kitamdani na Mmoja ameketi sakafuni akitafuta nguo kabatini .

Wanafunzi kadhaa wa ngazi ya elimu ya juu ya chuo kikuu wakiwa wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta na vitabu, wengine wanaonekana wakisaidiana katika kujifunza huku wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa na mhadhiri akiwa amesimama nyuma ya wanafunzi wawili.

Wanafunzi wa ngazi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi wakisikilizana huku wawili hao wakiwa wanatumia chombo cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, na wengine wakiwa wameshika madaftari na peni huku wakizungumza au kujadili mada husika.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi kadhaa walioketi na kumsikiliza mhadhili, aliyesimama mbele akiwafundisha. Wanafunzi hawa ni wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu, na mmoja wa wanafunzi hawa amenyoosha kidole akiashiria kwamba anauliza swali au anatoa maoni juu ya mada fulani.

Darasa la mafunzo ya kiufundi na ufundi stadi ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia kompyuta, mwanamke ameketi kwenye kompyuta akifanya kazi na wanafunzi wengine waliovaa sare zenye rangi ya bluu zenye nembo zilizoandikwa kwa maandishi meupe, utoaji huu wa elimu hii itasaidia wanafunzi hawa kupata ajira katika sekta mbalimbali zikiwemo zile zinazohitaji ujuzi wa kompyuta.

Vijana kadhaa wakiwa katika chumba cha kompyuta wakijifunza ujuzi wa vitendo wengine wameketi mbele ya kompyuta wakifanya kazi, huku mhadhiri aliyevaa sweta la rangi nyeusi na barakoa amesimama akifatilia utendaji wao wa kazi. Hii inaashiria mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ambapo wanafunzi wanapata ujuzi wa tehama unaohitajika katika soko la ajira.

Wanafunzi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa katika chumba cha darasa, wakiwa wanapata elimu ya ufundi na ufundi stadi juu ya kutumia kompyuta, amesimama mhadhiri aliyevaa barakoa na sweta lenye rangi jeusi, elimu hii itawasaidia vijana hawa kuweza kupata uwezo wa kujiajiri wao wenyewe kwenye sekta mbalimbali.